Ni shule ya ujuzi wa kiufundi ya mikono ni kama shule kuu ya University lakini inatumika sana kwa mafunzo ya kujitengezea kama mambo ya mbao stima na kadhalika.

Ni wanakimbiaji wa kiume, mmoja wao ni wa kutokamana na nchi ya Kenya ,na wenzao ni nchi tofauti. Wanakimbia ili kupata ushindi, na kuonyesha ujabali wao wa ukimbizi.

Kwa ishara inaonyesha kuwa ni walemavu wa kucheza mchezo ya mikono. Yaani boxing . Wanarusha ngumi ili kuonekana mshindi ni nani.

Shule inafanywa marekebisho. Inapakwa rangi upya. Kuna madawati nje yameekwa, madirisha yamefungwa, kuna moja liko wazi. Nje kuna mikebe ya rangi na kuna michanga chini, uchafu kusafisha darasa kuwa liwe safi.

Mlemavu anafundishwa namna ya kupigana mchezo wa ngumi. Msimamizi wake anashikilia hilo begi jeusi na jeupe na mikono yake amevaa vizuizi vya rangi ya samawati. Mlemavu huyu anapigana kuonyesha kuwa yuko tayari kufanya mchezo huo.

Walemavu ni wawili wanakimbia wakicheza mpira wa maguu, wanakimbia na magongo yao wameshikilia mikononi ni mazoezi ambayo wamezoea kuyafanya. Mmoja amevaa shati ya rangi nyekundu na mwengine amevaa shati ya rangi ya kijani, wamevaa suruali fupi nyeupe.

Walemavu wamesimama kuchukuliwa picha, mbele yao kuna mipira miwili inaweza kua ni wachezaji mpira. Wamevaa jezi fulani ya Kenya, bendera ya Kenya.